Picha inaonyesha kituo cha kupoza umeme chenye miundombinu ya chuma inayobeba nyaya za umeme wa juu, kituo hiki kina vifaa mbalimbali vya kusambaza na kuthibiti umeme pamoja na taa zinazowaka wakati wa jioni au alfajiri. Njia ya lami na barabara za kutembelea zimewekwa kwa utaratibu mzuri huku eneo likiwa safi.

Hii ni kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Kuna miundo mingi ya chuma mirefu inayoshikilia waya nyingi za umeme na vifaa vingine vilivyo husika na usambazaji wa umeme. Chini kuna eneo lililotandazwa na kokoto nyeusi , na kuna njia zilizotengezwa kwa zengi au mawe zilizopangwa kwa ajili ya kutembea.

Picha inayoonesha safu ya minara ya umeme wa msongo wa juu unaopita juu ya uwanja wa kijani kibichi. Minara hii ya chuma inashikilia nyaya nene za umeme zinaelekea mbali kwenye upeo wa macho. Anga ni ya bluu lenye mawingu meupe yaliyotanda na mandhari ya nyuma inaonyesha miti na vichaka vilivyosambaa katika eneo hilo.

Hii ni onyesho la nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya za umeme za msongo wa juu. Nguzo hizi zina miundo mikubwa ya chuma na zimepangwa kwa mstari mrefu, zikisafiri kuvuka mandhari pana. Nyaya za umeme zinaning'inia kati ya nguzo hizi, zimebeba umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlima au vilima vidogo vilivyo na miti na mimea.

Hii ni mandhari ya kijani kibichi eneo la mlimani yenye mashamba yalipangwa kwa umbo la vipande vidogo vidogo. Mlima imefunikwa na mimea ya asili ya mazao ya kilimo. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna nguzo kubwa za kusafirisha umeme zilizopangwa kwa mstari zinazoelekea pembeni mwa mlima. Nguzo hizi zina waya ya umeme unaopitishwa juu yao.

Hii ni mandhari ya nje yenye nguzo za umeme zilizonyooka katika mstari kwenye upeo wa macho, nguzo hizi ni za chuma na zina muundo wa kimiani, zimeunganishwa na waya za umeme zinazoonekana kusambaa kwa umbali mrefu, chini ya nguzo kuna eneo lenye miti na mimea mingine, linaonekana kama ni msitu au nyanda, mbele ya eneo hii, kuna sehemu za ardhi iliyo wazi na nyasi kavu.

Hii ni mto mkubwa uliojaa takataka na uchafu. Maji ya mto yanaonekana kuwa nyeusi, kutokana na uchafu, mkubwa. Juu ya maji kuna rundo kubwa la takataka mbalimbali, ikiwemo chupa za plastiki, mifuko, nguo, na vitu vingine vinavyoelea. Kando ya mto upande wa kulia, kuna ardhi yenye udongo, na mimea michache.

Hawa ni askari wa porini, wanajaribu kumuingiza kifaru kwenye gari, na anakaa ni kama amedungwa sindano ya kuweza kumfanya alale ili aweze kuwekwa kwenye gari. Polisi wa porini ni watatu, ambao wanajaribu kuweka

Hii ni tatizo kubwa la uchafuzi wa plastiki na athari zake kwa mazingira. Inaweza kuwa eneo la taka au mahali ambapo takataka hutupwa kiholela, ikionyesha umuhimu wa usimamizi bora wa taka na kuchakata tena. Ardhi chini ya chupa inaonekana kuwa na udongo na labda mimea michache inayokauka.

Huu ni mto uliochafuliwa sana na takataka na uchafu mwingi. Maji yanaonekana meusi na kuna mkusanyiko mkubwa wa takataka zilizoelea juu ya maji na kwenye kingo za mto. Takataka hizo ni pamoja na chupa za plastiki, mifuko na vitu vingine visivyoweza kutambulika. Kwenye upande wa kulia wa mto kuna daraja la zege.

Hii ni kikundi la watu wanaoonekana kuwa wachezaji wa kike wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na kupiga picha ya kikundi. Watu walio mstari wa mbele wamekaa chini, wakiwa wamevalia sketi ndefu zenye rangi nyeupe na nyeusi. Juu ya sketi hizo wamevalia blauzi za rangi ya kijani na za zambarau.

Picha inaonyesha kikundi cha watu waliovalia mavazi ya kitamaduni wakifanya onyesho la ngoma katika ukumbi mkubwa wa ndani. Baadhi ya wanenguaji wana mavazi zenye manyoya makubwa kwenye vichwa vyao na mavazi ya ngozi za wanyama ,wakicheza kwa shauku huku wakishikilia fimbo. Wengine wanapiga ngoma na vyombo vingine vya muziki vya kitamaduni.

Huu ni mfanyikazi ambaye anaonekana anafanya ufugaji wa mabomba ya maji ya rangi ya buluu na mfanyikazi huyu anavaa glovu za kazi na sare za buluu na anaonekana kama anatumia kifaa cha mkono kufungia au kulegeza nati kwenye maunganisho ya mabomba. Mabomba haya yanaunganishwa kwa kutumia bolti kubwa na nati. Yaonekana kuwa ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji.

Hii ni mandhari tofauti za mazingira ya asili huenda ni maeneo ya nyamba ambayo inaonyesha eneo la tambarare lenye nyasi nyingi na majani na kuna nyingine inaonyesha mto mdogo unaopita katikati ya ardhi na nyasi na kuna mawe pale. Na kuna sehemu nyingine ya kijito kidogo cha maji kinachopita kwenye eneo lenye uoto wa kijani kibichi.

Picha inaonyesha simba aliyoko ndani wa uzio wa waya, akitazama mtu anayeonyesha mkono wake kupitia uzio huo. Simba huyu anaonekana kua mchangamfu na macho yake yakiwa yameelekezwa kwa mtu huyo. Eneo lililo karibu lina udongo mwekundu na nyasi chache, likiwa na mwangaza wa jua.

Hii ni kundi la mbuni wakitembea kwenye eneo la nyasi katika hifadhi ya wanyama. Mbuni hao wako katika makundi wakieleka upande moja katika mandhari ya nyuma kuna majengo marefu ya jiji yanaonyesha mchanganiko wa maisha ya mjini na ya wanyamapori.

Huu ni mfereji mrefu na mwembamba umechimba ardhini. Chini ya mfereji kuna mabomba ya saruji yaliyowekwa kwa mstari mmoja, yanaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji au mifereji ya maji taka. Kuta za mfereji zimefanywa kwa udongo, na zinaonekana kuwa zimechimbwa hivi ardhini, kwani bado zinaonekana kuwa mbichi na hazijashikana sana.

Tunawaona wanawake wawili wakihangaika kupata maji katika eneo la makaazi duni, mwanamke mmoja amesimama karibu na bomba la maji, akijaza ndoo ya rangi ya machungwa huku ndoo nyingine kadhaa zikiwa karibu naye, zikiwa tayari kujazwa, mwanamke mwingine anapita karibu akiwa amebeba, madumu mawili meupe, ya plastiki moja katika kila mkono.

Hii ni eneo la mtaa wa mabanda ambalo lina shughuli nyingi za kila siku. Kuna watu wanatembea na wengine wakisimama kandokando ya barabara ndogo ya mtaa. Barabara hiyo ina reli ya treni za ya zamani inayopita katikati ya eneo lililojaa matope na taka. Kando ya reli kuna mabomba mengi ya plastiki yaliyotandazwa ardhini yanawezekana kuwa ya kusambaza maji au gesi.

Huyu ni mwanaume aliyesimama kwenye njia ya udongo akiwa ameshika mamba mdogo mikononi mwake. Anaonekana kua katika mazingira ya asili au bustani ya wanyama kwani kuna mimea mingi ya kijani ikikua kwenye ukuta wa mwamba nyuma yake, pamoja na uzio wa chuma kushoto. Mwanaume huu amevaa fulana yenye rangi ya Beige na bluu pamoja na suruali ya jeans .

Hii ni kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakitumbuiza jukuwani ndani ya ukumbi mkubwa. Wanaume na wanawake katika kikundi hiki wamevaa mavazi meusi ya kitamaduni, na mapambo ya shanga, na wanaonekana kushika fimbo au mikuki midogo mikononi mwao. Wamepangwa kwa mistari na wanaonekana kuwa katikati ya ngoma au maigizo ya kitamaduni.

Huyu ni nyati mweusi mwenye pembe zilizopinda. Nyati huyu amesimama ndani ya eneo lililofungwa kwa waya na miti. Ardhi ndani ya eneo hilo inaonekana kuwa na udongo mwekundu na kuna nyasi chache na mimea mingine. Upande wa kulia wa picha, kuna sehemu ya malisho au chombo cha kulishia kilichotenegenezwa kwa mbao. Upande wa kushoto, kuna nguzo ya mbao na sehemu ya bango yenye ishara ya maandishi mengine.

Picha inaonyesha twiga akiwa kwenye mazingira ya asili yenye nyasi na miti mingi. Twiga huyu ana ngozi yenye madoadoa ya kahawia na manjano, shingo ndefu na miguu mirefu. Sifa ambazo zinazo-mtambulisha kama mmoja wa wanyama warefu zaidi duniani. Anaonekana akitembea pole pole au akitafuta chakula.

Huyu ni kiboko mdogo anyejulikana kama kiboko kibete. Kiboko huyu ana ngozi laini ya rangi ya kijivu iliyokolea na anaonekana kuwa ametoka kwenye maji au matope kwani ngozi yake inaonekana kuwa na unyevu na matope kidogo. Kiboko kibete ni mdogo kwa ukubwa ukilinganisha na kiboko wa kawaida, ana kichwa kidogo zaidi, miguu mirefu zaidi na ngozi yake ni laini zaidi.

Mtu huyo anaonekana akifanya kazi ya kusafisha mazingira machafu, inaweza kuwa sehemu ya juhudi za usafi au mradi wa mazingira katika eneo hilo, amevaa kofia ngumu ya rangi ya machungwa, suti ya kinga ya rangi ya kijani na anakusanya takataka kutoka kwenye mto au kijito kilichojaa uchafu.

Hawa ni watu wamefanya kazi shughuli kando ya mto mchafu uliopo karibu na makaazi ya mabanda. Maji ya mto yamejaa taka na uchafu wa plastiki huku baadhi ya watu wakiwa ndani ya mto wakiosha au kuokota vitu. Kando ya mto kuna watu wengine wanaonekana wakitenganisha au kukusanya plastiki kwenye rundo kubwa la taka. Majengo ya nyuma ni mabati yanaonyesha hali ngumu ya maisha ambayo ni maisha duni.

Hii ni kundi la wachezaji wa kitamaduni. Wanaonekana wakiwa na asili ya kiafrika wakifanya onyesho la ngoma kwenye jukwaa la ndani. Wachezaji wote wamevaa mavazi ya kitamaduni, yenye rangi ya kahawia na michoro ya chui au madoa. Baadhi yao wamevaa nguo za kichwa, zenye manyoya meupe. Wachezaji wamepangwa kwa mstari mrefu na wanaonekana wakiwa katika mwendo wa ngoma.

Hii ni kundi cha watu ikiwemo watoto wakishirikiana katika shughuli ya kupanda miti. Katikati ya picha kuna msichana mdogo amesimama, ameshika mche mdogo wa mti kwenye mfuko mdogo wa udongo. Amevaa shati jeupe lenye picha na sketi ya rangi ya buluu. Anaonekana akitazama upande. Karibu naye kuna mtu mzima ameinama; akipanda mche mwingine wa mti kwenye ardhi.

Hii ni eneo la mji amabapo watu wanapanda na kushuka kwenye matatu. Matatu hii imepembwa kwa rangi kali na michoro ya kuvutia ikiwa na maandishi tofauti. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa katika harakati za kupanda matatu au wakitembea kandokando ya barabara. Juu ya jengo lilo nyuma kuna bango la duka la chakula lilioitwa Top Fries.

Hii ni sehemu ya mtaa wa jiji yenye shughuli nyingi pengine katikati ya jiji la Nairobi. Kuna mabasi ya umma ya rangi ya zambarau na moja la njano yameegezwa kando ya barabara. Mabasi haya yanatoa huduma ya usafiri kwa maeneo mbalimbali kama vile Westland, Kangemi, Uthiru, Kino na Kikuyu. Haya maandishi yameandikwa kwenye bango lilobandikwa kwenye moja ya magari hayo.

Picha inaonyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi, likiwa na msongamano mkubwa wa magari barabarani. Barabara kuu ina njia mbili kubwa zilizotenganishwa na kizuizi katikati. Upande wa kulia wa picha kuna msongamano mkubwa wa magari ya abiria, mabasi, malori na magari madogo. Huku baadhi ya watu wakitembea pembeni mwa barabara.

Picha inayoonyesha magari ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa barabarani mbele ya majengo ya biashara. Matatu haya ni ya kampuni za usafiri kama Twin Key Shuttle ambayo hutoa huduma za safari kati ya mjini mbalimbali hasa kutoka Nairobi kwenda Mombasa, Voi, Kilifi, Malindi na maeneo mengi Pwani.

Picha inaonyesha matatu ya super metro chapa la isuzu ikiwa imeegezwa barabarani. Matatu hii ina maandishi makubwa ya get hooked na texas longhorns kwenye kioo cha mbele ikitoa muonekano wa kipekee na wa kuvutia. Rangi ya gari ni mchanganyiko wa buluu na machungwa ikiwa na mapambo ya kisasa.

Hili ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi, huenda ni kituo cha magari ya abiria katika jiji la Nairobi. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna gari la abiria, la kampuni ya Mololine linaloelekea maeneo kama, Muhoroni, Kisumu, Busia, Sirare na Migori. Mbele ya gari kuna mwanamke aliyevalia nguo ya bluu, amesimama karibu na meza ya kuuzia bidhaa ndogo ndogo kama vitafunwa.

Picha linaonyesha mabasi ya usafiri wa umma maarufu kama City shuttle, yakiwa yameegeshwa kwenye kituo cha mabasi katikati ya mjini. Mabasi haya yana rangi ya bluu na njano na moja ya mabasi lina bango lenye maandishi mekundu na nyeusi likionyesha nambari thelathini na tatu na orodha ya maneno yaliyo hudumiwa. Kuna watu waliovaa sare na wengine wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida .

Picha hii inaonyesha barabara yenye msongamano wa magari katika mji. Kuna mabasi ya usafiri ya umma maarufu kama matatu, moja likiwa na maandishi ya Embassava SACCO na lingine la City Hoppa. Pia kuna lori la manjano na magari mengi madogo kwenye foleni. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu yenye maduka na shule kama Good Testimony School na Top Marks College.

Haya ni magari ya umma, na kuna magari ya teksi yaliyoegeshwa kando ya barabara na kila moja lina bango lenye maandishi ya teksi juu ya paa lake. Katika nyuma ya picha, kuna basi la abiria na watu wengi wakitembea kando, kando ya barabara. Maduka na mabango ya mabiashara yanaonekana kwenye majengo upande wa kulia wa picha.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi za magari, inaonekana kuwa ni barabara ya mzunguko yenye shughuli nyingi. Kuna magari aina mbalimbali kama vile magari madogo, basi la umma, na malori yakisafiri kwa upande zote mbili za barabara. Katikati ya barabara kuna kizuizi pamoja na nyasi, na vichaka vidogo. Anga, inaonekana kuwa ni mepesi, ikionyesha hali ya hewa ya baridi au mvua, inaweza kunyesha.

Hii ni barabara kuu ambayo inatumika kwenye public transport na pia gari ndogo huwa zinapitia. Na pale pembeni kuna matatu ambayo zinaangusha na kuwabeba abiria na kuna gari tofauti. Kuna Nissan pale, kuna ata upande huu mwingine kuna pahali watu wanakaa na magari zinapita pia kwenye highway .

Picha inaonyesha kituo cha mabasi ya umma katika mji wenye shughuli nyingi. Kuna mabasi madogo yenye mabango yanaonyesha maeneo wanayoelekea kama Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct . Katika mandhari ya nyuma, kuna majengo marefu ya biashara yenye maandishi mengi mojawapo likiwa na rangi ya manjano na nyekundu.

Picha inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi za usafiri mjini. Kuna magari madogo ya abiria, maarufu kama matatu yakiwa yamepangwa kando ya barabara, yakiwa na rangi ya kijivu na mistari ya manjano, mabasi makubwa wa usafiri wa umma pia wanaonekana upande wa kulia, wa barabara. Kuna mabango makubwa yenye maandishi yanayoonyesha safari za moja kwa moja, yaani Direct Shuttles .

Hii ni gari la usafiri wa umma aina ya matatu linalomilikiwa na kikundi cha Molo Group. Gari hili limeegeshwa barabarani huku likiwa wazi upande wa mlango wa abiria na kuna abiria wanaoingia wanashuka. Juu ya gari kuna bango linaonyesha maeneo ambao matatu hii husafiri kama vile Eldoret, Kitale, Nakuru, Njoro na Elubergon.